Duka ndogo ya kuuza maziwa ambalo linaonekana kuuza maziwa na bidhaa za maziwa pamoja na maziwa yenye mitungi kubwa. Kuna wanao kuja kununua maziwa. Kuna mhudumu mmoja na mlango.

Matawi ya ndizi, kuna ndizi inayoonekana kuwa imekuwa tayari hapo na matawi iliyokauka hapo kando. Ndizi imekomaa na ina alama nyeusi. Kuna kijani kijani katika matawi ya ndizi hizo zilizotoboka kuonyesha kuwa ndizi iko tayari kukatwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Ng'ombe zinaonekana kuwa zikikula nyasi zilizokatwa na kuwekwa katika hiyo taya iliyohapo chini. Ng'ombe zina rangi ya nyeusi na nyeupe na ziko na alama kwenye masikio yao kuonyesha kuwa ni ng'ombe za mtu mmoja na kuna nyumba zilizaa nyuma ya ng'ombe.

wanajaribu kuosha ng'ombe na kuwaekea dawa hili kutoa magonjwa yao.Ng'ombe mmoja ni mweupe wengine wakiwa na rangi ya kijivu. Wameweka katika mahali pa kuwaekea dawa hili wasitoroke. Muhudumu amevalia aproni ya kuwanyunyizia dawa.

Watu wawili wamesimama kuna, mtu anayegeuza maziwa katika chupa kubwa za kugeuza maziwa, kuna mmoja anayengojea maziwa kugeuzwa ili apeleke katika duka kubwakubwa. Kuna fensi iliyowekwa na miti ambayo imekauka na barabara ya "tarmac road" na chumba zinazoonekana kando ya "tarmac road" yenyewe.

Ng'ombe mbili ziko katika pahali pa kuoshea ,ndani hapo kuna dawa iliyomwagwa ng'ombe zipate matibabu yao ,kuna mfereji ya kijamii hapo nyuma chuma ya nyeusi na kuna mchanga nyuma ng'ombe zingine ziko hapo nyuma .

Katika shamba mimea yame yamemea vizuri yamekua vizuri , kuna mimea ya ndizi ambayo yana ndizi lakini bado imemea vizuri , mmea yamekua refu kuna mimea ya miti refu refu kando ya ndizi hilo, kuonyesha kuwa mkulima amemeesha mimea kadhaa katika shamba moja.

Wasaidizi wanapea watu chakula, wanapakulia watu chakula nyeupe kuonyesha ni chakula yenye mafuta mengi kuna bakuli za kila aina zilizo juu ya mafuta hilo kuna sinia moja iliyo na bakulia zilizo na mafuta hio mikono ya binadamu imeshikilia bakuli hizi.

Chumba cha ng'ombe pahali pa kueka ng'ombe ili zipite pahali pa kuekea dawa, kuna wahudumu walio kando ya chumba hilo la ng'ombe, kuna waliosimama kandokando, kuna walio nyumba zilizo nyuma hapo kuna miti na waya ya stima zilizo nyuma. Kuna mmoja amevalia kofia na ako na kijiti mkononi za spray ya kusprayia ng'ombe.

Kuna wakulima wawili wanajaribu kupalilia mimea ya ndizi. Mimea hiyo inaonekana kuwa ndiyo imepandwa. Kuna miti iliyo kando ya mimea hiyo. Kuna watoto wanaoangalia mkulima akipalilia mmea huo wa ndizi na kuna posta moja ya stima hapo nyuma.

Pahali pa ng'ombe pa kukula. Kuna nyumba iliyojengwa na miti na kuna ng'ombe inayokula katika sinki yenyewe imwjengwa. Kuna mitungi miwili, kuna nyasi iliyokauka na miti iliyokauka kuonyesha kuwa hakuna maji kwenye jiji hilo.

Mandizi yameekwa chini katika mchanga. Kuna kikapu ilio chini. Kuna wahudumu wanaojaribu kukata mandizi hapa katika kikapu na kuuza. Mandizi yenyewe yana mikono nyeupe na kuna alama nyeusi kuonyesha kuwa mandizi yamekomaa. Kuna waliokuja kununua wamekaa chini na wauzaji wanajaribu kuwatengenezea mandizi.

Pahali pa kutoa maziwa kwa ng'ombe, ng'ombe imegeuka ikiangalia mbele imefungwa kamba, kuna chuma iliyo kando ya ng'ombe hiyo pahali pa kufungia kuna mtungi ya chuma iliyokuwa imeekewa maziwa, maziwa yakitoka katika matiti ya ng'ombe imwagike hapo.

Mimea ya mahindi yaliyokuwa, na yamekauka vizuri kuonyesha kuwa yamekuwa, karibu kutolewa, yamegeuka katika rangi ya kijivu, yamekuwa na yameanguka, mahindi yenyewe yameanguka kuonyesha kuwa yamekuwa. Kuna nyasi chini ya mahindi hizo.

Mkulima anaonekana kuwa anatoa maziwa katika matiti ya ng'ombe. Amefunga ng'ombe katika miti fulani ili ng'ombe isije ikamsukuma na kumwaga maziwa. Amevalia slippers na kofia nyekundu, macho yake haionekani. Amevalia shati nyeusi na longi nyeusi. Kuna miti iliyokuwa imekauka iliyofungiwa ng'ombe hiyo.

Kuna kijiko na sufuria zizoweba maji ni kama inakaa maziwa na krimu ya maziwa inayojaribu kuzungushwa katika sufuria hilo juu ya meko. Kuna mbao zinazoonekana kando ya sufuria hiyo na kijiko hilo na makrimu zinatolewa katika sufuria moja.

Wananchi wawili moja ameinama na mwingine amevalia kofia wanajaribu kuiuza maziwa katika kituo cha maziwa wamevalia slipasi mlango umefunguliwa ma kuna mawe ziliopangwa pahali wamesimamia maziwa iageuzwa na kutumia kichungi kimoja ili kuzuia uchafu kuingia.

Amebeba mtoto, anakata mandizi kuna watu walio nyuma katika, kuna stampu moja iliyo na KCB, Kenya Trust mimmea ya mandizi yamemea kubwa kuna moja iliyo na mandizi kubwa mchanga ya kijivu kuna watu wanatembea kando la hilo shamba ya ndizi.

Mandizi yameiva yako chini katika taili katika nyumba moja, yameekwa chini kuzuia kuharibika kwao, kuna yaliyo katika kreti, kuna alama nyeusi kuonyesha kwamba mandizi yenyewe yameiva na yako tayari kukulwa. Kuna ukuta nyeupe iliyo hapo, kuna taili nyeupe zilizo chini.

Mtu anatoa maziwa kutoka kwa ng'ombe. Anafunga miguu ya ng'ombe ili kuzuia kugongwa na ng'ombe. Amekaa chini kwa nyasi na anacheka kuonyesha kuwa anafurahia kitendo anachofanya. Ng'ombe ni ya alama nyesui na nyeupe na akona mtungi nyeupe ameeka shuka juu yake , shuka ya kimasaai na amefunga sweta yake kiunoni mwake.

Matunda yaliyotolewa shambani yamepangwa ikiwa yamesimama juu. Kuna yaliyotolewa katika mikoba ya ndizi, kuna mikono ya mikoba ya ndizi iliyosimama. Imepangwa katika mchanga fulani na kuna makaratasi yaliyo chini. Ndizi ina alama nyeusi kuonyesha kuwa imekomaa na iko tayari kuliwa.

Mkulima ameshika mahindi kuonyesha kuwa anatoa mahindi kwenye shamba. Mahindi nyeupe na shamba yenyewe ina mahindi ambayo bado yanaendelea kumea. Mahindi ya kijani. Kuna miti kando ya shamba hilo. Mkulima huyo amevalia kofia.

Mama mmoja amesimama na ndizi kubwa lililo katwa kutoka kwenye mti wa ndizi. Kuna mimea nyuma hapo ya ndizi. Amechukulia boxi ni kama anataka kupanda ndizi. Ndizi una alama nyeusi chini na juu. Kuna mkomba wake uliyo simamishwa naye.

Mtu mmoja mwanaume ametoa ndizi katika mkoba wake. Ametoa ndizi ambayo haijaiva na ameshikilia mkononi wake kuna sahani iliyo mbele yake na kitabu. Kuna ndizi ambayo hajatoa maganda yamo juu ya meza hapo na ukutani mwenyewe ni nyeupe. Inaonyesha kuwa anajaribu kufanya maagizo fulani

Daktari mmoja anaonekana kuweka kemikali katika chupa tofauti tofauti kuonyesha jinsi inavyotumika. Kuna picha ya uhuru Kenyatta wa mheshimiwa wa Kenya wa kitambo, kuna vidonge vya karatasi vilivyowekwa katika ukuta, na kuna mashine inayoonyesha taa nyekundu, na kuna pahali socket imewekwa kuonyesha hilo taa.

Shamba iliyo paliliwa kando, kando yake kuna nyasi ya kijani, kuna mandizi yaliyo katika shamba hilo, na mimea ya mahindi, kuna mandizi hayajakuwa na mandizi pia, mawingu yanaonekana meupe na colour ya bulu, kuna mchanga inaonekana hudhurungi.

Maziwa yanamwagwa katika sufuria nyingine hili kutenga maziwa yaliyokaa sana. Maziwa yalitoa cream ya juu na mtu anatoa maziwa kwenye mitungi hizo watu wawili wanatoa maziwa mmoja akigeuza katika mitungi yake ya kuuza. Katika nyumba kuna mlango. Lori imesimama ni nyeupe.

Mmea wa ndizi mkubwa, kuna mmea wa kijani, kuna miguu za ndizi kando yake, kuna miti, ni shamba wa ndizi, ndizi mingi zimo ndani, ndizi zina alama nyeusi juu na chini, kuna miti kando ya ndizi, kuna rangi ya kijivu juu ya mandizi.

Mandizi yaliyoiva na mengine hayajaiva pale kwa kuuzia matunda kuna kitunguu, kuna machungwa, kuna nyanya, kuna avocado zinazotumika watu kadhaa ili kuendeleza afya bora.

Shamba la mahindi. Mahindi ambao yanamea ,mtu ameshika matawai ya mahindi. Matawi ya mahindi yamekulwa na wadudu wanaokula mahindi kuharibu, Mimea mingine imemea chini ya mahindi hilo. Mtu naye ameshika matawi ya mahindi amevalia saa na sweta nyeusi. Mwili wake ujaonyeshwa wote.

Mfanyabiashara mmoja mweusi kuna ndizi, ndizi nyingi zimejaa zilizo na alama ya nyeusi mbele na nyuma, kuna kibanda kimesimama nyuma kuna miti, kuna duka hapo nyuma imeandikwa shop , na kuna giza giza ni kama kumekuwa usiku.

Pahali pa kutoa maziwa kwenye matiti ya ng'ombe, mashine inayotumiwa kutoa maziwa, kutoa mkulima hawezi kuja hapo, na chupa hizo zinajaa maziwa vizuri zikitolewa, kuna hizo mashine zilizowekwa katika matiti ya ng'ombe, ng'ombe yenyewe imesimama kando ya chuma hizo.

Mkulima ameshikilia ndizi iliyoiva na haijeiva katika rangi ya kichungu. Kuna mimea ya ndizi iliyo kando yake hapo mengi. Ndizi yenyewe imeiva katika mkoba wa ndizi na inafaa kukatwa. Mkulima amevalia kofia na anaangalia mtu mmoja akimpiga picha kuonyesha kuwa ndizi hilo limeiva na linataka uza chini ya.

Ng'ombe zimo katika chumba chao pa kukulia, ni ng'ombe amabazo zimezuiwa kwa chumba moja yenye chuma ili zisitoke na zimefungwa ndani ya chumba hilo, kuna nyasi zilizowekwa katika trench fulani na mlango umefungwa na kuna pahali pa hewa kutokea ili ng'ombe zisikufe katika chumba hicho.

Hawa wametoa ndizi, ndizi zimepangwa chini, matawi ya ndizi pia yametolewa yamewekwa chini. Mmoja anajaribu kuona ni ndizi ngapi ziko chini. Mmoja amepiga magoti, mmoja ameinama amevalia nguo nyeusi na mama mmoja maevalai kofia nyeusi wanaangalia shamba hii.

Pahali pa ng'ombe pa kutolewa maziwa kuna mtungi ya maziwa hapo kando. Ng'ombe inaonekana kuwa na miguu na mashine imewekwa chini ya matiti ya ng'ombe na ng'ombe ingine iliyo kando kichwa kinaonekana na mashine yenye rangi ya kijivu.

Ndizi, kuna mtu anayeuza ndizi, crate ya ndizi, ndizi yamegeuka nyeusi kwa sababu yamekaa sana, kuna mtu aliyesimama hapo kando, kuna mtu aliyefunga kitambaa, nyumba ya mawe iko hapo nyuma, kuna mtu aliyebeba mtoto hapo kando ya mwanamke mmoja nyuma ya nyumba za ghorofa zilizo nyuma.

Kuna daktari mmoja anashuhudia kuiwekea ng'ombe dawa ili kutoa madudu yanayosumbua, na kumtungia dawa iliyo nyuma ya mgongo yake. Amevalia kofia na maski na aproni moja ili kuzuia kuathiriwa. Pahali pa ng'ombe pamefungwa katika mti fulani ili ng'ombe isitoroke ama kutoroka dawa.

Maziwa iliyokaa sana inatolewa ile kitu ya juu iliyo cream ya juu na inawekwa kwenye neti ili kuichunga na kuiwacha ibaki ikiwa haina cream mingi sana, kuna sufuria hapo juu, sufuria nyeusi na neti nyeupe.

Mkulima anajaribu kuweka mti ili kushikilia mmea wa ndizi unaojaribu kuegemea sababu ya ndizi iliomea inayoongezea weight mingi , amepalilia kando ya ndizi hizo amevalia buti , anajaribu kutengeneza ndizi hilo na kuna nyasi ya kijani na kuna nyumba kando ya spasi hilo ya shamba.

Sufuria moja kuonekana kuwa kupika kitu inakaa ujiuji iliyo na mafuta mingi na wanatumia vikombe vya kitambo kupikia vitu vya sanaa, kuna mtu aliyevaa pete akishikilia vikombe hivo akizungusha kitu iliyo ndani ya sufuria iliyokaa maziwa na ujiuji.

Ya ndizi ndogo ndogo. Ndizi yenyewe yamemea vizuri. Mti mmoja imetumiwa kutenganisha shamba moja na nyingine. Kuna pipes zinazotumika kunyonyesha ndizi hizo maji katika shamba hili. Ndizi yenyewe ni ya kijani. Zote zimemea vizuri na yamekua.

Chumba cha ng'ombe pahali pa kuwekea madawa, pahali wanakula na kuna mhudumu mmoja mkulima mmoja anayewaekewa dawa, anawamwagia dawa iliyochanganywa na maji. Ng'ombe nyingine nyeupe na wamewekewa ringi kwenye shingo zao na wako na miguu nyeusi na mkia nyeusi.

Pahali pa ng'ombe zinakulia, na hapo kuna mmtu ambaye anazichunga ng'ombe hizo na chakula za ng'ombe zimewekwa hapo, inaonekana kuwa ni mimea ya mahindi yaliokauka, kuna chini ya pahali pa ng'ombe kukaa mpaka ng'ombe zimeinamia, zingine zimekaa kando kuna ng'ombe nyeupe moja.

Kuna pahali pa kukamulia ng'ombe, kuna ng'ombe ambalo zimefungwa, kuna mitungi ya kukamulia maziwa, kuna mkulima mmoja ambaye anakamulia maziwa amesimama, kuna mwingine ameinama na kuna chuma na mabati na mabati yaliyoharibika nyuma ya chuma.

Mtu amesimama kando ya mti uliosimama pekee yake kuna mandizi aliyoweka chini ametoa katika shamba. Kuna shamba la mandizi iliyo nyuma yake na mti mkubwa umetoa mandizi na mandizi yenyewe yamekua kubwa kubwa sana na zina alama nyeusi chini yao.

Ndizi mabazo zilitolewa shambani na hazijaiva, ina alama nyeusi nyuma na chini yake. Ndizi inaonyesha matawi kidogo, kuna pahali panapoonekana nyeupe na kwingine kunaonekana nyeusi. Mandizi yakijani iliyoshika miti yake.

Shamba lenye ndizi ndizi yanamea mchangaa imepalilia mchanga kuna michanga ya kijivu kuna mawe ndani ya shamba. shamba ina nyasi mingi mandizi ni madogomadogo mimea ya ndizi kubwa hakuna ndizi ambayo imeiva ni mimea midogo na kuna posta ya sitima nyuma ya mimea wa ndizi.

Mandizi yamekatwa kutoka kwenye mgomba wake. Mandizi yenyewe ni marefu na yamekonda, na mandizi yaliyoanza kuiva na mgomba wake imengeuka kwa rangi ya kichungwa. Kuna alama nyeupe kwenye mandizi hizo, kuonyesha mandizi hiyo yamekomaa na yako tayari katika kula na kupika.

Kuna ya ndizi na mimea katika shamba hili. Kuna ndizi zilizogeuka nyeusi miguuni na kuna manyasi zilizokatika shamba hiyo ya mimea. Kuna pahali panaonyesha rangi nyeusi kuonyesha ni mimea ama mtu fulani ako katika shamba hilo. Kuna miti iliyokando ya shamba hii.

Wavunaji wamesimama kando ya pale pamevunwa mimea fulani. Kuna kapera imetandikwa ili kuonyesha mimea yameandikwa hapo. Mtu mmoja anatengeneza mimea hapo juu, wengine wakisimama. Mmoja amebeba bagi. Kuna miti nyuma yao na kuna kapera nyuma yao na nyumba za greenhouse ziko nyuma yao na ukuta mmoja wa kiji.

Matunda yametolewa shambani, yamewekwa chini. Yamepangwa kulingana na size yao, mandizi makubwa makubwa. Kuna wahudumu walio kando ya mandizi hizo, wamekuja kununua mandizi. Yanaonekana kuwa yamekomaa na yako tayari kuuzwa na kukulwa na wananchi walioyatoa shambani.

Picha inaonyesha wanafunzi na mhudumu mmoja wao anaonekana kuwa ni daktari anawafunza jinsi ya kutumia maziwa yaliyo katika meza hiyo. Anaonekana kuinua mkono kuonyesha maagizo, kuna shahada zilizoelekezwa hapo kuonyesha jinsi ya kutumia vitu anavyopeana maagizo .Kuna mmoja alieyavalia miwani, kuna mwingine aliyevaa barakoa na mwingine amebeba kibao mkononi.

Ng'ombe inaonekana kuwa matiti yake ina shida, mhudumu mmoja anajaribu kumulika shida ya ng'ombe, kuna mkono hapa imevalia glovu nyeusi na mashini ile ni nyeusi pia na iko na majimaji kuonyesha kuwa ng'ombe hiyo imejaribu kutoa maziwa katika matiti yake.

...amesimama katika shamba palipopaliliwa na kuna mimea iliyopandwa kando ya shamba hilo. Mimea ya ndizi yamesimama na yamekuwa, kuna ndizi iliyokomaa kando ya hapo juu, kuna jumba lililo kando yake ya hapo juu, amevalia shati nyeusi na amesimama na amevalia sketi ya kijivu.

Nyumba inaonekana mabati, mimea ya kijani ya ndizi, nyasi chini. Nyumba inakaa ya kijivu na kuna mimea yaliyoanguka chini ya nyumba hapo. Ndani kuna mimea